Risiti ya kuonyesha mtu amelipa ushuru. Alilipa mwezi wa saba mwaka wa elfu mbili kumi na sita. Ni sharti mtu anayefanya kazi alipe ushuru.

Bima ya boda boda, unalipa kwa mwezi sita, shilingi elfu mbili mia tano. Mtu anaendesha boda boda amebeba abiria. Nambari ya bima imeandikwa hapo chini na vile ya kuwapata kwenye mneti na vile ya kuwalipa kutumia nambari yao.

Bima ya biashara, unaambiwa usiwache vitu kama mvua ama moto iharibu biashara yako. Utalipiwa mvua ikiharibu ukiwa na bima hii, inaitwa combined business . Bima hii watu wengi Kenya wako nayo.

Bima ya afya inapatikana ghorofa la nne pahali inaitwa Krishna sehemu ya Westlands , inaonyesha mwanaume an mwanamke na mtoto mdogo. Bima hii nambari yao imewekwa ili wenye kuitaka waipate.

Soko ya matunda , kama vile tikitiki maji, maembe ukitaka kununua maembe unakuja soko hili unalipa pesa na unachangua matunda uipendao. Unaweza enda kukula ama kuisiaga kuikunywa.

mtu amefungua app ya mpesa kwenye simu yake akona shillingi mia tano tisini na tisa nukta sita mbili kwenye simu anataka kuona taarifa ya pesa yake alitumia nani ama alipokea pesa ngapi kwenye simu yake

Bima ya afya ya Jubilee unaeza lipa pesa kidogo kuanzia shilingi mia tano kwa mwezi. Mama moja ameshikilia mkono yake anatabasamu, hii hutumika na wananchi wengi ili wapate huduma za afya.

noti ya shillingi elfu moja ya kiasili ya kenya .Noti hii ukiwa nayo unaweza nunua bidhaa nyingi nchini kenya inafaa uitumie ukinunua kitu hufai kuiba ukitaka kitu

Mtu anashikilia noti mingi, ni yenye asili ya Kikenya na ni ya dhamanaiya shilingi elfu moja. Ni kama anapeleka pesa hizo kwenye banki ama anazitoa.

Imegeshwa sehemu, moja inaonekana nambari ya usajili KCN 709SN. Gari hii ni ya kubebea watu wengi wakisafiri ama wakienda sehemu ya kuvijijali.

Gari imebeba gari nyingine nyuma. Inasafirisha gari hio kuipeleka sokoni. Sehemu hii mvua inanyesha, nyasi mingi imemea na miti imenawiri vizuri ni kama sehemu mvua inanyeshaga sana.

Samaki amepangwa kwa wingi kwenye soko hili. Amekaaangwa kwenye mafuta. Soko hili linauza samaki aina mingi. Imetolewa kwenye mto ama kwenye ziwa.

Seemu ya soko ya matunda, matunda mbali mbali kama vile maembe, avocado, machungwa, ndizi yaliyoiva au yasiyoiva yanauzwa hapa. Mwanaume mmoja anachagua matunda.

Magari yameegeshwa sehemu moja. Gari moja imeandikwa vile ya kupata deni. Ukitaka deni unatuma maarifa kidogo kwa nambari mbili, tatu, sufuri, nane , tatu.

Soko la mboga na mboga tofauti zinapatikana hapa, kama vile spinach , sukuma wiki na vitu zingine yenye rangi nyekundu. Mtu akitaka kununua mboga anakuja sehemu hii. Wakulima wameleta mboga yao ili wanunuzi waipate kwa urahisi.

Sehemu ya maziwa kuuzwa, wakulima wakikamua ng'ombe zao wanaleta maziwa hapa ili wanunuzi wapate kwa urahisi. Sehemu hii inaonyesha ng'ombe, mtu mmoja anakuja kununua maziwa, maziwa ni mzuri ka afya, ukinywa unapata afya kwa kucha na meno.

Magari yameegeshwa kwenye maonyesho ya magari. Ukitaka gari unazunguka unatafuta ile uipendayo unalipa pesa una pewa kifunguo unaendesha unaenda nayo nyumbani. Magari haya yako kwenye rangi tofauti na aina tofauti. Inaonekana ni pesa mingi kwa vile ni aina ya kipekee.

Magari yameegeshwa ili wanunuzi wakuje wachague, ukitaka kununua gari unakuja sehemu hii unachagua, ukipata ile inakupendeza unapewa kifunguo na unalipa unaenda na gari hiyo nyumbani siku hiyo, magari hayo yako kwenye laini.

Mtu anashikilia noti za Kenya ya 250 na mashlingi iko kando, pia noti ya 1000 inaonekana. Lakini noti hizi ziliachwa kutumiwa nchini Kenya watu wanatumia zingine serikali zilizindua.

Duka la pesa almaarufu M-PESA. Mtu mmoja anapita kando ya duka hio. Pia matunda kama vile ndizi inauzwa kwenye duka hio. Mtu akitaka kutumiana pesa ama kuweka pesa kwenye simu yake anakuja kuhudumiwa sehemu hii.

Apu y mpesa. Mtu anakuja kwenye apu hii ili aweze kujua ako na pesa ngapi kwenye simu yake. Huyu mtu ako na shilingi elfu sitini na nane mia nane. Ametumia mtu nayeitwa Ryan Orchd elfu mbili mia tatu na kumi.

Magari yameegeshwa kwenye onyesho ya magari. Gari hizi ni mpya na maridadi. Aliyetaka gari anakuja, anazunguka anatafuta aipendacho, analipa pesa anapewa kifunguo aende na gari hiyo. Gari hizi ni za rangi tofauti.

soko la mboga ,wau wengi wamekuja kununua mboga na wengine kuuza mboga. Soko hili liko hali mbaya ,matope yammejaa kila mahali na maji yamesimama sehemu fulani lakini hiyo haijazuia watu kuja kununua na kuuza

Bima ya bodaboda unaambiwa ulipe shilingi elfu nne mia tano kwa miezi kumi na mbili ama ulipe shilingi elfu moja mia tano kwa mwezi mmoja. Bima hii husaidia unapopata ajali na bodaboda yako.

Soko la manguo. Watu wamekuja kuchagua nguo ili wanunue wavae waende nyumbani. Nguo ziko kwa aina mingi na rangi tofauti. Wenye kununua wanasimama wakichagua ilhali wenye kuuza wanazipanga nguo hizo.

Duka ya maziwa. Mkulima analeta maziwa yake sehemu hii ili wanunuzi waweze kuipata kwa urahisi. Hapa inauzwa maziwa na maji iliyowekwa kwenye mtungi.

Gari ya kuuzia mayai iliochemshwa imewekwa sehemu chini ya mvuli. Magari zinaonekana zikipita. Mikoba zinauzwa kwenye soko na pia manguo yanauzwa sehemu hio.

Mtu ameshikilia noti nne yenye asili ya kikenya , Noti hizo ni za dhamani ya miambili ingine mia moja, mbili ni shilingi hamsini. Hapa ni katika duka mtu anapewa change aliponunua vitu.

Mama ako kwenye soko la mboga na mtunda. Mtu mwingine ameketi chini. Matunda kama vile ndizi, maembe na nanasi inauzwa kwenye duka hili.

bima ya gari unafaa kulipa shilingi elfu moja kwa mwezi ama ukitaka kulipa kwa mwaka ni nfuu kwa vile unalipa shillingi tano ,bima hii inaitwa Anziano nambari zao za simu zimewekwa hapo chini na vile vile utawapata kwenye mneti

Bima ya nyumba. Unasaidiwa nyumba yako ikichomeka, ikiibiiwa, ukitaka kuwekwa maelektroniki ama vitu kama mvua ikiaribu. Nambari ya bima hii imeandikwa hapo chini, na vile ya kuwapata kwenye intaneti.

Duka la Mpesa, nje mtu amekaa chini huku ameeka kichwa yake kwenye jimeza. Mwingine anaonekana kukalia dirisha ya duka. Duka hili ni watu wanapeleka pesa na kueka kwenye simu yao ama kutumia mwingine.

Magari yameegeshwa kwenye maonyesho ya gari. Mtu akitaka kununua gari anakuja sehemu hii anazunguka akichagua gari haipendayo, ukishapata unalipa pesa unapewa kifunguo uende na gari hio nyumbani.

Magari yameegeshwa kwenye maegesho ya gari gari moja yenye nambari ya usajili KDC nane nane tisa P imeegeshwa na mwenye kuweka hapo ameenda shughuli fulani kwenye maduka.

Mtu ameingia sehemu ya kopokopo, anaambiwa aandike jina lake na neno siri lake, inaonekana pia anaambiwa aonyeshe yeye si roboti , anakuja sehemu ya kopokopo ili apate huduma zao.

Duka la pesa. Ukitaka kuweka pesa kwenye simu yako ama kutumiana, unakuja duka hili. Kuna vitu vingine kama mkate inauzwa kwenye duka hili. Nambari ya duka imeandikwa hapa ili mwenye anataka kuwasiliana nao aweze kupata nafasi.

Duka la pesa, almaharufu mpesa. Mtu anatembea na baiskeli yake akiishikilia. Duka hili pia zinauzwa vinywaji kama vile soda ama vinywaji ya matunda. Mwingine anaka chini sehemu duka imefungwa. Mtu akitaka huduma anainia na kuhudumiwa ndani ya duka.

Bima ya gari ya Kenya orient, unaandika nambari yao ukitaka bima hizo umeambiwa ufinye tatu tano mbili ili kujua vile ya kujiandikisha .

Viazi ya aina tofauti yanauzwa sehemu hii. Kuna viazi tamu na viazi ya kawaida. Sehemu hii ni kama wakulima wanaleta mazao yao. Maviazi yamewekwa kwenye ndoo. Nyingine yamewekwa kwenye mkoba.

Magari ya meegeshwa kwa wingi ,kwenye maonyesho ya magari. Mtu anakuja anazunguka akiangalia magari ili yachangue ile aipandaye, alipe pesa apewe kifunguo aende na gari hiyo nyumbani. Magari hayo yako kwa rangi tofauti na aina mbalimbali.

Noti ya shilingi miatano imechorwa aliyekuwa rais wa kwanza nchini Kenya Jomo Kenyatta. Noti hizi ziliweza kuachiliwa yani zimewacha kutumiwa. Serikali ilizindua noti zingine mpya.

Magari yameegeshwa kwenye sehemu ya maonyesho ya gari. Ni nyeupe gari hizi. Ukitaka kununua unazunguka unachagua uipendayo unalipa pesa, unapewa kifunguo uende na gari hicho nyumbani. Magari haya ni maridadi.

Manguo yanauzwa sehemu hii manguo ya rangi tofauti na ya aina tofauti kuna jaketi kuna suruali kuna shati mwenye kuuza amesimama juu ya kitu ilichoekwa manguo hayo ukitaka nguo unakuja sehemu hii.

Noti yenye asili ya Kikenya mtu anashikilia. Noti hizo ni dhamani ya elfu moja na ingine ni ya mia tano laki ni ziliacha kutumika nchi Kenya. Zingine mapya yalitolewa na serikali. Kwa sasa hizi hazitumiki.

taili yamepakwa sabuni yanamiminiwa maji yaweze kuwa safi hapa ni sehemu ya kuoshea magari mtu anaweza kulipia pesa aoshewe gari yake gari iliyo chafu

Noti yenye dhamana mia moja yamepangwa kwa wingi yenye asili ya Kenya, noti hizi ziliacha kutumika nchini Kenya, saa hizi kuna zingine.

Magari yameegeshwa kwa wingi. Watu wameeka gari hizi hapa. Ukitaka kununua magari unachagua, unapewa kifunguo, unalipa, unaenda nayo nyumbani. Magari haya yako kwa rangi tofauti na aina tofauti. Ukitaka unalipa na kwenda nayo.

Magari yameegeshwa kwa pamoja na wenye magari ni kama wameenda mkutano moja. Sehemu hii ni mashambani kwa vile miti ni mingi sana na nyasi ziko kwa wingi. Watu wengine wanasimama kando ya magari wengine wamekaa wamekuja kuhudhuria mkutano huu.

Magari ya maegesho kwa pamoja, wenye gari wamekuja kukutano sehemu fulani. Pahali hapa ni mashambani kwa vile nyasi yako na miti yako mingi . Akuna watu wengi , magari yamekwa kwa pamoja.

Mtu anaonyeshwa vile ya kuweka moto gari yake ya stima. Amesimama akishikilia gari kwa makini, anaskiza muuzaji wa gari akimwelekeza vile ya kuweka moto gari hiyo. Gari za siku hizi mingi zinakuwa za kuwekwa stima. Hakuna mafuta ya kuwekewa kwenye hizi magari ni stima peke yake. Watu wanapenda gari hizi.

Gari nyeupe imeegeshwa. Gari hii iko maridadi, ni mpya, ukitaka kununua ni pesa mingi. Mwenyewe ametoka kidogo anarudi kwa vile ameiwacha kando ya barabara.

Maonyesho ya gari, gari mingi zimeegeshwa wananchi ama watu tu wanazunguka wakiangali ile wanayoipenda. Ukipata uipendayo unalipa pesa unapewa kifunguo unaenda na gari hiyo nyumbani.

Duka ya matunda, matunda aina kadhaa yamepangwa sehemu ya soko. Ukitaka kunua unakuja kuchagua unaenda nayo nyumbani. Matunda ya aina kadhaa inapatikana kwenye soko kama vile limau, nyanya, viazi, na kitunguu.

Bima ya AAR. Manambari yao yameandikwa hapo. Ukitaka kuwasiliana nao unapiga hio namba. Bima hii ni ya afya. Ukiwa mgonjwa hospitalini bima hii itakusaidia utibiwa na kupewa dawa sare.

Noti ya shilingi elfu moja ya asili ya Kikenya, lakini noti ziliwacha kutumika. Zingine mpya yaliletwa na serikali. Saa hii ukiwa na noti hii hauwezi peleka pahali kwa vile yalipitwa na muda wake.

Soko la kuuzia mboga. Mwanamke anatafuta mboga ya kununua ili apeleke nyumbani mkulima analeta mazao yao ya shamba kwenye soko ili wanunuzi waipate kwa urahisi.,Mamboga hizi ni za rangi ya kijani kibichi.

Gari inabeba magari mengine. Mtu amepiga picha screen yake anataka kumtumia mtu kumuonyesha gari kubwa inayobeba magari mengi. Inaenda sokoni ama inatoka sokoni ikienda bandarini.

Msichana mmoja ameketi nje ya duka. Wengine wanahudumiwa kwa dirisha ya duka hio. Mlango imefungwa. Kando inaonyesha maziwa ya mlima Kenya ikiwa inamwagwa. Ni kama duka hio iko hapo ni ya maziwa.

Magari yameegeshwa kwenye uwanja wenye magari wameenda sehemu fulani kama mkutano kwa vile wameeka gari zao kwa pamoja. Sehemu hii ikona miti ilionawiri vizuri na manyasi. Mvua ni kama inanyesha kwa wingi kwenye sehemu hii.

mtu na mpenzi wake wamekuja kununua gari, mwenye kuuza anawaonyesha kitu kwenye rununu yake huku wanatabasamu .Magari yameegeshwa kando yao nikama hawa watu wanataka kununua gari wanachagua ile waipendao

Noti zenye thamani 1,000 zimepangwa nyingi sana. Hapa ni duka la reja reja. Mtu akinunua anapeana pesa na inawekwa hapo, lakini thamani ya pesa hii iliweza kupotea kwa vile serikali ilileta noti zingine kuibadilisha. Saa hii ukiwa na noti hii hauwezi fanyia kitu.

gari yameegeshwa kwa pamoja ,wenye gari nikama wamekuja sehemu ya mashambani ili kuweza kuhudhuria mkutano ,gari zao ni maridadi mapya zingine moja ni rangi nyeusi

Duka la maziwa, maziwa aina tofauti yanauzwa, kuna yogati , kuna maziwa ya kawaida, zingine ziko kwenye boksi , zingine ziko kwa chupa ukitaka maziwa ama vitu kama yogati unakuja sehemu hii unalipa pesa unahudumiwa.

Magari yameegeshwa kwa wingi. Mtu akitaka kununua anatafuta lile aipendayo analipa pesa na kupewa kifunguo aende nayo. Magari haya yako kwenye rangi tofauti na aina tofauti.

Bima ya afya inatangazwa. Bima hii inaitwa Jubilee. Unaambiwa ulipe shilingi elfu sita mia mbili kwa mwaka, ili upate matibabu ya bure ukiwa hospitalini. Bima hii hutumika na wananchi wengi nchini Kenya.

Bima ya afya ya anziano ina faida nyingi. Kama vile ukiwa mgonjwa ukiwa hospitalini, ukiwa umeumia kwenye ajali na vitu vingine. Nambari yao imeandikwa hapo chini na pia vile ya kuwapata kwenye mneti imeonyeshwa hapo.

Magari yamiegeshwa sehemu ya maonyesho ya gari. Mtu akitaka kununua gari hizi anazunguka anaangalia ile aipendayo, analipa pesa, anapewa kifunguo aende nayo nyumbani. Magari haya ni mapya, ni pesa nyingi sana kwa vile ni ya aina ya kipekee.

Noti yenye asili ya kikenya iko kwenye meza. Ni ya dhamani ya elfu moja, mia mbili, mia tano. Zimewekwa kwa wingi ni kama mtu anahesabu pesa zake aweze kupeleka kwenye benki.

Nje ya duka ya pesa, watu wanakuja kutumiana pesa ama kuweka pesa kwenye simu zao. Vinywaji pia vinauzwa na pia mkate inauzwa kwenye duka hili. Nje kuna tairi ya gari imewekwa, na kuna mkebe wa kuwekea chupa za soda.

Noti za shilingi elfu moja zimepangwa. Noti hizi zilizinduliwa na serikali ili kubadilisha noti za zamani. Ukiwa na noti hii unaeza uziwa vitu ukieda sokoni ama viwandani, inajulikana noti hizi sai.

Gari imewekwa nje ili watu waone wanunue. Gari hii ni maridadi, ni yenye rangi nyeupe. Ni pesa mingi kwa vile ni ya kipekee. Inaandikwa kwa mlango hiyo ukuje polepole. Hapa ni sehemu ya maonyesho ya gari.

Watu wamekuja kupata huduma. Unafaa kulipa kwa njia ya simu almaarufu kama vile mpesa. Upitwi bila ya kutoa umeelezewa hapo. Mama mmoja na vijana wawili wanahudumiwa.

Mtu ametoka kwenye gari akawacha gari mlango wazi. Ameweka kifunguo ya gari yake juu ya mlango. Hajaenda mbali kwa vile hangewacha malngo wazi. Ingeibiwa na kuharibiwa na waporaji.

Magari yameegeshwa sehemu ya onesho. Ukitaka kununua unalipa pesa unachukua kifunguo unaenda nayo nyumbani. Gari hizi ni za aina tofauti na rangi tofauti. Inaonekana ni bei ghali kwa vile ni gari ya kipekee. Watu wengine wamesimama huko nyuma wakiangalia hizo magari.

Lori imetoa vitunguu kwenye shamba inaileta sokoni. Mama anasimama nje ya lori akihesabu magunia ya vitunguu. Mwanaume ako ndani ya lori akitoa na kuleta chini vitunguu hivi. Ukitaka kununua vitunguu unakuja sokoni, unanunua kwa jumla unapeleka sehemu ya soko ndogo ama nyumbani kuipika.

Mtu anafanya kazi sehemu ya maziwa, anatoa maziwa kwenye mashini anaiweka kwenye jagi kisha kwenye kikombe. Mtu akitaka kununua maziwa ya kunywa anakuja hapa, analipa pesa ya kiwango cha maziwa anataka anawekewa kwenye kikombe ananywa.

Bima ya nyumba, ukiwa na bima hii unaweza pata vitu vingi kama vile nyumba yako ikiingia moto, nyumba yako ikiharibika. Hii bima inaitwa LetsGo. Bima hii inatumika na watu wengi nchini Kenya.

Duka la pesa maarufu kama Mpesa. Mtu anakuja anaweka pesa kwenye simu ama anatumiana. Imefunguliwa duka hiyo. Msichana mmoja amesimama nje ya duka ameshikilia mkoba wake.